Haya ni mazingira ya hospitali. Kuna mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa blanketi. Mtu mwingine ameketi karibu na kitanda hicho akiwa ameshika kichwa chake akionyesha huzuni au wasiwasi.

Vitu mbali mbali ikiwemo chupa kubwa iliyo jaa kinywaji chekundu labda cha asili. Pia kuna mabuyu yaliyo pambwa baadhi yakiwa na shanga na pia kuna bakuli nyekundu lenye vitu visivyo eleweka.

Daktari wa meno akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa .Mikono ya daktari imevaa glavu za blue na anatumia kifaa cha meno labda cha kusafisha au kutibu

Watoto wawili labda shuleni wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono chenye ndoo nyekundu, inaonekana kama juhudi za kukuza usafi, jengo linaonekana nyuma.

Mtu mzima anapatiwa chanjo kwa sindano. Muuguzi amevaa sare ya blue na barakoa akimchuma sindano begani mwa mtu aliyevaa shati la kijani na barakoa.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, labda vya kitamaduni au vya miti shamba. Kuna bakuli zenye vitu mbalimbali, majani na chupa ndogo. Pia, kuna kitambaa cha kahawia na sehemu ya mkono wa mtu.

Chupa ya dawa ya mmea. Chupa ni nyeupe na ina lebo yenye rangi ya kijani na manjano. Inaonekana kama bidhaa ya kusafisha mwili na ina maandishi ,asilimia mia moja natural .

Wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga hospitalini. Wauguzi hao wamevaa sare za bluu na wanamtazama watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum.

Hii ni chupa ya virutubishi vya Iron kutoka kwa kampuni ya Nature's bounty. Chupa hii ni ya kijani kibichi na ina lebo nyeupe. Inaweza kuwa kila ubao una miligramu sitini na tano za Iron .

Mafuriko makubwa barabarani, magari mengi yamekwama kwenye maji, mengine yakiwa yamezama nusu. Mbele kuna gari la kijani kibichi. Nyuma kuna basi na magari mengine. Inaonekana hali ya hatari kutokana na mvua kubwa.

Mwanaume ambaye anafanya mazoezi ya mikono kwenye mashine maalum labda kama sehemu ya tiba ya mwili, amevalia shati la rangi ya zambarau. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mtaalam wa tiba.

Eneo la biashara au soko labda la kienyeji, kuna mwanamume na mwanamke, Meza imepangwa na chupa kadhaa zenye bidhaa labda asili au dawa za asili pia kuna mifuko na mapambo mengi yamening'inia.

Hiki ni kituo cha maji kinachoitwa Boya water project, mwanamke anajaza maji kwenye vyombo vya manjano kutoka kwenye bomba, huku mwanaume akiangalia.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Daktari ana vifaa vya kisasa na anonekana na anaonekana akimchunguza kinywa cha mgonjwa akisisitiza huduma ya afya ya kinywa.

Hili, ni kundi la watu baadhi yao wamavalia barakoa na glavu za samawati wanashikilia vifaa inaonekana wana, wamejikusanya ili kuwajibiza madhara ya afya.

Kundi la watu wazima, wengi wakiwa wamevalia nguo nyeupe kama ya maabara, wakikusanyika nje karibu na majengo ya udongo na miti wa kujipatia mwelekeo.

Wanawake wawili wakichota maji wanatumia ndoo za njano na wakokaribu na shimo ndogo la maji mazingira yanaonekana kuwa kame na yenye udongo.

Mtaalamu wa afya akimchoma sindano mtoto. Mtoto amevalia nguo zenye rangi angavu ana nywele zilizosukwa. Hii inaweza kuwa, chanjo muhimu kwa afya ya jamii.

Huyu ni daktari wa meno pamoja na msaidizi wake daktari amevaa koti jeupe na barakoa mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno.

Eneo lililo furika maji ya kahawia nyumba kadhaa zinaonekana zikizungukwa na maji paa za nyumba hizo ni za mabati zenye kutu kuna miti na mimea mengine ilio zamishwa.

Mtaalamu wa matibabu anamsaidia mgonjwa kuingia kwenye mashine ya MRI ya Siemens. Mgonjwa amelala chali akiwa amefunikwa shuka mwilini. Chumba kinaonekana kuwa cha hospitali au kituo cha uchunguzi wa matibabu.

Mkulima ambaye anapuliza dawa kwenye shamba la mimea ,amevaa nguo maalum za kujikinga ikiwemo kofia ,barakoa na glavu , amebeba kifaa cha kupuliza mgongoni mwake milima na miti inaonekana nyuma.

Mganga anafanya tambiko, amevalia nguo za kitamadhuni na anafanya vya vifaa vya uganga mbele yake, ameshikilia manyoya ambayo yamefungwasha vizuri akiwa ameketi chini kwenye sakafu.

Hii ni chupa ya chanjo ina lebo yenye maelezo ina rangi ya waridi na nyeupe kuna maandishi mengi katika chupa hii.

Mwanamme akitembea kwenye maji yaliyotumwa. Amevaa fulana ya njano isiyo na mikono .suruali yenye nyeusi na buti nyeupe. Pia amebeba begi la buluu begani. Nyuma yake kuna miti na maji yaliyotumika.

Mwanamke aliyevalia barakoa na glovu akimshughulikia mtu aliyelala kwenye kitanda anayeonekana mgonjwa au dhaifu. Anaonekana akitoa huduma ya matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba.

Mwanamke anatabasamu, amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ndogo kifuani. Anashika vifaa viwili mikononi mwake, kimoja kinaonekana kama kifaa cha kimasaji cha umeme na kingine ni rula yenye mipira. Ana nywele zilizosukwa.

Darasa la shule lenye wanafunzi. Mwalimu na wanafunzi kadhaa wamevaa barakoa, ikiashiria tahadhari. Ubao wa darasa unaonekana nyuma ukiwa na maandishi.

Kundi la watu wakisafisha eneo lenye taka nyingi. Watu hao wamevaa nguo tofauti na wanatumia vifaa kama fagio na makasi kukusanya uchafu. Nyuma yao kuna uzio wa waya na majengo. Eneo hilo linaloonekana kuwa chafu likiashiria uchafuzi wa mazingira.

Huyu ni mtoto ambaye anachanjwa huku akionyesha maumivu na hofu. Mikono miwili imemshikilia na sindano inaingia mkono wake. Ikisisitiza umuhimu wa chanjo kwa afya ya jamii.

Mkono ukitumia kidonge kimoja cha motrine B kidonge hicho nicha rangi ya chungwa na kimetoka kwenye chupa nyeupe chupa ina lebo iliyoandikwa jina la dawa na maelezo mengine.

Mtaalamu wa afya au muuguzi anampima mgonjwa anatumia sindano ndogo, mgonjwa anasubiri kwa utulivu ili apate matibabu kwa njia ifaayo.

Mwanaume anayeonekana kama mfanyekazi wa usafi, akitumia kitoa sabuni Cha kijani chenye kioo Cha uma. Amevalia sare ya kijani kibichi na kofia cheupe. Akionyesha umuhimu wa uasfi

Paketi ya dawa ambayo ni vidonge vya vitamin B3, paketi hiyo ina vidonge vinne na chini yake kuna stipu ya vidonge viwili vilivyotengwa kuonyesha dawa hiyo.

Hizi ni chupa mbili za sindano ,moja ikiwa na maandishi yellow fever vaccine live pia kuna chupa nyingine nyeupe ya dawa na chupa ndogo ya kahawia iliyojaa vidonge sindano tupu na glafu za buluu ziko karibu.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa na sare nyeupe akibeba sindano ndogo anaonekana akitayarisha kwa matumizi. Yuko chini ya hema na kuna watu wengi nyuma. Inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu. Yuko makini sana.

Mhudumu wa afya anachukua maelezo amevaa barakoa na fulana ya bluu mtoto mdogo ameketi karibu naye huku akitazama kamwe.

Mtu ambaye anasafisha ameshika ndoo nyekundu, ukuta kuna michoro akionyesha umuhimu wa usafi.

Huu ni mkono uliovaa glavu ya kijani ukishikilia sindano. Sindano inachota dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Dawa hiyo ni ya suruwa, matumbwitumbwi na rabela.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe la hospitalini. Anasimama karibu na kitanda cha hospitalini na vifaa vya matibabu. Daktari huyu, anaonekana akishikilia au kuelekeza puto la kijani.

Daktari wa kiume ambaye anamchunguza sikio mwanamke. Daktari amevaa shati nyeupe na anatumia kifaa maalum cha kuchunguza. Mwanamke anaonekana akitazama mbele, inaonekana kama yuko kliniki au hospitali kwa kuchunguzwa.

Hiki ni chungu cha udongo. Moshi unatoka ndani yake. Kuna vitu vingine vya kitamaduni karibu nayo.

Hili ni sanduku dogo lenye dawa la rangi ya samawati na nyeupe. Ndani yake kuna vidonge vitatu. Ni dawa ya antibayotiki.

Huyo ni mwanamke ambaye anapata chanjo amevaa barako ya samawati ,mihiwani na kitambaa cha zambarau kichwani ,mtoaji wa huduma ya afya anaonekana akimchoma sindano begani.

Kifurushi cha dawa, chanjo ya homa ya manjano. Kifurushi kina chupa ndogo ya unga, kiyeyushi na sindano zilizojazwa awali. Dawa hii hutumiwa kwa sindano ya chini ya ngozi au ndani ya misuli.

Mwanamke aliyevalia kofia na barakoa ya buluu, anashika mtoto mchanga. Anatabasamu kubwa kwenda kwa mtoto ikiashiria, umuhimu wa afya ya watoto.

Haya ni mandhari ya kichaka ambapo kuna mtu mingi na msitu, tunaona moto unachoma msitu huu unashiria uchafuzi wa mazingira ambapo wanachoma ili waweze kuwaadhiri wale wa afya.

Daktari wa kiume anamchunguza mgonjwa wa kike. Daktari amevalia koti jeupe la hospitali na miwani, wako katika chumba cha matibabu na daktari anashika mkono wa mgonjwa.

Tangazo la siha headache solution , kuna picha za watu wakiwa na maumivu ya kichwa na ubongo. Tangazo linaeleza kuwa dawa inatibu matatizo ya kuumwa kichwa ni kizunguzungu.

Kibanda kidogo cha nyasi kilichoko jangwani. Mazingira ni kame, yakiwa na miti michache iliyokauka na udongo. Kuna pipa la manjano karibu na kibanda, labda la maji.

Jengo ambalo linateketea kwa moto. Miale mikubwa ya moto na moshi mzito zinaonekana. Paa la mabati limeharibika kabisa kutokana na ukubwa wa moto.

Mtaalamu wa huduma ya afya akiwa anamangalia mtoto akimchoma sindano au kumpokeza chanjo. Daktari amevalia glavu za nyeupe na pia amevaa koti jeupe, amevalia barakoa akionyesha utaalamu mkubwa.

Hizi ni chupa ndogo za dawa, zina rangi nyeupe na nyeusi, na nembo yenye jina la dawa, kuna chupa nyingine nyuma ambayo ina ufuniko mwekundu.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko, gari dogo jeupe linaonekana likipita katikati ya maji mengi. Miti na majengo yanaonekana kwa mbali.

Bango jeupe lenye maandishi mekundu mwanaume amesimama karibu na mti akiangalia bango hilo nyasi za kijani kibichi zinaonekana chini ya bango hilo.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Daktari amevalia vifaa maalum vya kumkuza na barakoa mgonjwa amevaa miwani ya kinga wakati huu matibabu.

Mzee amevaa kofia na nguo nyeupe. Anafungua sanduku ndogo lenye vitu mbalimbali pia anaonekana akishika karatasi kadhaa mezani.

Chupa ndogo za kioo zenye powder zimefunikwa na vifuniko vya fedha, zikiashiria madawa au viungo. Zimepangwa ovyo zikiunda burundo la bidhaa.

Wanawake wawili ambao wanazungumza. Mmoja amevaa sare nyekundu na nyeupe na anaonekana kuwa mtaalam wa afya. Anaeleza jambo kwa kutumia ishara za mkono. Mwanamke mwingine ameketi na kumsikiliza kwa makini.

Kikundi cha watu wazima wakishuhudia kitu muhimu wanaume wawili wamevaa suti mmoja akionyesha kitu kuna matangi ya maji ya rangi ya manjano na blue yaliyopangwa inaonekana kama ni uzinduzi au tukio la kijamii watu wengi wamekusanyika kushuhudia.

Mwanamume amesimama mbele ya choo cha nje, amevalia shati lenye rangi na mapambo ya kiafrika, kuna ndoo juu ya ukuta karibu na choo.

Hizi ni chupa kadhaa za chanjo. Chupa moja kubwa ambayo imeandikwa maandishi yanayosomeka. Kuna vifaa vya sindano vyenye rangi tofauti. Chupa nyingine ndogo inaonekana nyuma.

Mikono na miguu ya mtu iliyojaa vipele, vipele zimetapakaa kwenye ngozi vikionyesha ugonjwa, hali hii inahitaji uangalizi wa haraka wa ukimatibabu.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanaweka na watoto wakisimama kwenye maji yenye matope yaliyofurika karibu na makazi yaliyojengwa kwa nyasi na miti. Wanaonekana wakijaribu kuokoa mali zao au kurekebisha makazi yao yaliyoharibiwa na mafuriko.

Dawa ya matumizi ya mdomo imewekwa kwenye chupa na pia kwenye sanduku lake la asili. Maelezo yanaonyesha dosi ni miligramu mia mbili kwa kila mililita tano na labda ya Cheri.

Mhudumu wa kiafya anatoa chanjo kwa mwanaume, mwanaume amevaa barakoa, kuna foleni ndefu ya watu nyuma yao wakisubiri zamu yao ili wahudumiwe.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ,au mtaalamu wa afya ambaye amevaa mavazi maalum ya kujikinga. Ana kofia, barakoa, gauni la njano na glavu. Amejikita karibu na ngazi na meza yenye vifaa.

Hili ni duka la jadi lenye chupa nyingi za vinywaji. Juu kuna vitu vingine vya kitamaduni vikiwemo vikapu na mimea kavu vikiashiria biashara ya bidhaa za kienyeji.

Mwanamke amesimama kwenye ardhi kama. Kuna mifupa ya wanyama waliofariki na miti mikavu inayozunguka. Maandhari inaashiria ukame mkali na uharibifu wa mazingira.

Kundi la watu waliovalia sare za buluu na kofia. Wanaonekana wakiyaandaa au kubeba meza na viti vyeupe vya kukuja. Mtu mmoja ana begi kubwa mgongoni. Nyuma kuna majengo.

Kambi kubwa la wakimbizi au makazi ya muda. Kuna mahema mengi madogo yaliyotawanyika kwenye ardhi kame. Katikati kuna chombo kikubwa cha maji kikiwa juu ya meza.

Hiki ni kituo cha huduma za kiafya ambapo tunamwona muuguzi mmoja au nesi akimchoma mtoto aliyeshikiliwa na mamake sindano begani huku wengine, wataalamu wengine na watu wengine wakiwa foleni wakingoja huduma.

Kundi kubwa la nzige angani, jua linaonekana likichomoza kati ya nzige hawa mti, vichaka inaonekana chini ikionyesha mazingira ya shambani.

Mtu mmoja akimchunguza mwanamke sikio lake . Mtaalamu anakitumia kifaa maalum cha chuma karibu na kichwa chake. Mazingira yanaonyesha kliniki au kituo cha afya.

Daktari wawili wa meno wakimtibu mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku akitibiwa. Madaktari wote wamevalia glovu, barakoa na miwani ya kujikinga.

Lori kubwa limeanguka kando ya barabara iliyojaa mafuriko. Maji machafu yanatiririka kwa nguvu na watu wamesimama pembeni wakishuhudia. Tukio hili linaashiria hasari mbaya za mafuriko.

Hiki ni choo cha umma kimejengwa kwa mawe kina rangi ya kijani na manjano. Mandhari yana miti na nyasi za kijani kibichi.

Chupa kubwa ya plastiki yenye mchanganyiko wa majimaji ina lebo nyeupe iliyoandikwa ilionekana wazi. Maandishi mengine yanaeleza matumizi na maelezo ya ziada. Inaonekana kama dawa ya hasili ya miti shamba. Kifuniko chake kina rangi nyekundu wa ngao.

Mtaalamu wa afya amevaa koti nyeupe anatibu mgonjwa au anazungumza naye kuhusu afya . Ana kifaa cha matibabu. Watu wengine wanasubiri nyuma huku wengine wakihudumiwa na madaktari wengine.

Ukumbi mkubwa uliojaa vitanda vingi vya hospitali. Vitanda vyote vina matandiko meupe na baadhi zina vito nyeusi. Kuna runinga imeninginia ukutani ikionekana kama wodi ya muda au kituo cha matibabu.

Mtaalamu wa kuthibiti wadudu amevaa barakoa kofia na suti ya buluu anatumia mashini inayotoa moshi mwingi mweupe amebeba kifaa cha kunyunyiza.

Hayo ni masanduku matatu ya chanjo. Sanduku moja limesimamia wima juu ya jukwaa jeupe, lenye umbo la hezagoni, likionyesha wazi lebo yake. Masanduku mengine mawili yamewekwa chini kushoto, moja likiwa juu ya jingine.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na barakoa. Anatumia kifaa cha kupulizia dawa, labda kwa ajili ya usafi au kudhibiti wadudu. Eneo linaonekana kuwa ghala au eneo la kuhifadhi bidhaa.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha meno. Madaktari wawili wote wakiwa wamevaa barakoa na glove ,wanamhudumia moja amevalia koti jeupe.

Daktari amevaa barakoa akimchunguza mtoto mchanga anayefanya uchunguzi kwa uangalifu, huku mtu mwingine akisimama karibu eneo linaonekana kuwa chumba cha matibabu au kliniki.

Watu wanne wakiwa wamesimama karibu na kituo cha kunawa mkono, chenye chombo cha buluu na sabuni. Mmoja wao mwanamke anaonekana akiwa mikono akisisitiza umuhimu wa usafi. Wote wamevaa barakoa kwashiria hatua za kukinga dithi ya magonjwa.

Huyu ni mwanamke labda mwanafunzi au mtafiti akiwa amevalia koti jeupe la maabara na miwani akifanya jaribio la kisayansi. Amejikita kwenye kazi yake akitumia bunner ya Bunsen. Mazingira yanaonekana kuwa maabara ya kisayansi.

Mwanamke ambaye amebeba chombo mgongoni na akiwa amembeba mtoto wake, chombo ni cha njano kikubwa cha maji. Akionyesha shida ya upatikanaji wa maji.

Kundi la watu wakimtembelea mama mchanga na mtoto wake hospitalini .Mama ameketi kitandani akimshika mtoto huku wageni wakimzunguka na kuungana naye.

Vitu mbalimbali visivyoeleweka, vilivyotawanyika kwenye zulia jekundu. Kuna vitu vinavyofanana na maganda ya konokono yaliyofungwa kwa kamba. Vipande vya nguo na kioo kidogo.

Kuna chanjo ya surua na matumbwi-tumbwi, vipuli viwili vimepangwa pamoja vya rangi ya samawati na nyeupe. Vimeandikuwa MMR2.

Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe na vifaa vya kimatibabu akimchunguza skio la mwanamke wote wawili wanaonekana wakijihusisha na machakato wa uchunguzi huku wanawake wengine wakiwa wamekaa nyuma wakisubiri huduma.

Bidhaa za tiba HERB RESEARCH kuna sabuni mbili za kijani na chupa mbili za mafuta, pia kuna jarida lenye unga na maelekezo ya kiswahili kuhusu bidhaa.

Mwanaume mzee akiwa amevaa barakoa ya buluu na shati lenye michoro. Amepewa chanjo au sindano begani na mwanamke aliyevaa barakoa na nguo za hospitali. Mwanaume anaonekana kufunga macho akionyesha maumivu kidogo.

Huu ni mlima wa mizizi na magombe ya miti labda dawa ya asili. Zimepangwa juu ya kitambaa cheupe na kuna mitungi kadhaa ya glasi iliyojaa. Nyuma kuna vitu vikiwemo mifuko na nguo.

Hiki ni kifurushi cha dawa za kutuliza maumivu, kuna sanduku na chupa, zote zikiwa na muundo sawa wa njano na nyeupe.

Wauguzi wawili na wagonjwa wawili katika chumba cha hospitalini. Muuguzi mmoja anamwangalia mtoto mchanga kitandani, muuguzi mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito. Kuna televisheni ukutani.

Mwanamke ambaye anaonekana ni mtaalamu wa afya ya jamii anatoa chanjo kwa mwanaume aliyeketi amevaa barakoa na fulana ya buluu kuna mabango nyuma yake.

Hii ni pakiti ya dawa, vidonge vya rangi ya kijani viko ndani. Jina ya ibrufen imeandikwa wazi kwenye pakiti.

Kisanduku cha dawa cha rangi nyekundu na nyeupe kikiwa na habari kuhusu virutubisho vilivyo humu kama vile chuma asidia ya vitamini B12 na B6 na zinki. Pia inaelekeza kuwa inasaidia kupunguza uchovu.

Mwanamke ambaye amevaa aproni nyeupe amesimama akizungumza. Kuna kundi la watu kubwa walioketi chini wakimsikiza.

Wanawake wawili wanachota maji kwenye bomba. Mmoja ameshika chombo cha njano. Maji yanatoka kwenye kisima cha buluu. Mwingine anashughulika kwa umakini kumwonyesha.

Wanawake wawili wakifanya usafi wa mikono. Mmoja anawashika mikono huku mwingine akionekana kuosha mikono. Kuna mabiba ya maji na sabuni yaliyopangwa kwa usafi wa umma.

Mtu ambaye ameshikilia chupa mbili za dawa zenye rangi nyeupe. Amevalia aproni nyeupe, mikono yake inaonekana wazi ikishika chupa hizo.

Hawa ni wauguzi wawili ambao wanaonyesha ushirikiano. Mmoja amevaa shati ya buluu na mwingine shati nyeupe . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha wagonjwa wa meno huku akiangaliwa au kuchunguzwa meno na daktari mmoja.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya choo ya bluu yenye alama ya Fresh Life, katika eneo la makazi duni nchini Kenya. Barabara, ni ya udongo na nyumba zilizojengwa kwa mabati, zinaonekana nyuma yao. Mandhari inaonyesha mawingu machache ikionesha siku ya kawaida.

Hii ni nguzo ya umeme yenye bango dogo lenye maandishi ambayo yanaonekana wazi na namba ya simu mwanaume mmoja anaonekana akitazama nguzo na bango hilo majani yametana kwenye nguzo hilo.

Hivi ni virutubisho vya easy iron ina lebo yenye maelezo kuhusu dawa, chupa ina vidonge vingi vya kahawia.

Watu wawili ambao wamevaa barakoa na glavu, wamesimamia karibu na gari kubwa. Gari hilo lina nembo ya v water project . Wote wamevalia tishati nyeupe na suruari au sketi nyeusi. Wanaonenakana wako tayari kufanya kazi, hali ya anga inaonekana nzuri.

Wataalamu wa afya watatu wakimhudumia mgonjwa mmoja amevaa koti jeupe na wote wamevalia barakoa mgonjwa ameketi aki...

Watu wazima wawili wako karibu na kitanda cha mtoto na mke amevaa sweta jeupe na mwanaume amevaa shati ya khaki. Mtoto mdogo amelala kitandani.

Mwanamke ameketi akimshika mtoto mdogo amevalia koti la buluu juu ya shati la kijivu mtoto amelala chini yake mwanamke anaonekana akiongea na akimwangalia mtoto kwa uangalifu kuna sofa nyeupe nyuma yao na ukuta wa matofali.

Huyu ni mwanaume wa kimasai anapata chanjo kutoka kwa muuguzi. Amevalia barakoa ya buluu na shuka nyekundu. Mtoa chanjo amevalia fulana ya.

Hili ni sanduku la chanjo ndani ya sanduku Kuna chupa mbili ndogo moja ikiwa na unga na nyingine kioo refu chanjo hii hutumika kwa ajili ya Kinga didhi ya surua ,matubwitubwi na rubela.

Muuguzi akizungumza na mwanamke ,mwanamke aliyezungumza amevaa barakoa na fulana ya njano na ana miwani ameketi kwenye meza na chupa ya sanitizer .

Mtu ambaye amevaa suti ya kinga ya bluu, barakoa ya gesi na glavu nyeupe ameshika mikebe miwili ya plastiki mmoja wa njano mwingine wa bluu kila mkebe una ishara ya fuvu na mifupa iliyofuka ikionyesha hatari.

Muuguzi wa kike amevaa sare ya buluu na glavu, anamshikilia bandia ya mtoto, mchanga iliyofanikiwa kwa nguo. Yupo ndani ya chumba cha hospitali, kuna bango ukutani na pipa la taka njano karibu.

Huyu ni mwanasayansi akifanya kazi katika maabara, amevalia koti la maabara na glavu za buluu, anaangalia kifaa cha maabara kwa umakini.

Hii ni chupa ya virutubisho vya lishe jina la bidhaa ni IRON PLUS na ina vitamini mbalimbali, maelezo yanaonyesha inasaidia kuongeza chuma na seli nyekundu za damu.

Wataalamu wawili waliovalia mavazi ya kujikinga wakimchunguza ng'ombe. Mmoja wao akiwa amevaa suti ya manjano na barakoa. Anachukua Sampuli kutoka puani mwa ng'ombe. Hii inaashiria uchunguzi wa afya wa wanyama, labda kupima ugonjwa.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa wake amevalia barakoa na miwani maalum akitumia kifaa cha meno mgonjwa amevaa miwani ya kinga akipokea huduma muhimu ya meno.

Aina mbalimbali za virutubisho vya vitamin d vikiwemo vidonge, tembe laini, peremende laini na vimiminicha. Chupa mbalimbali zinaonekana, zikiwa na lebo za bidhaa kama KirkLand, Nordic Naturals .

Dozi moja ya chanjo ya MMR . Kuna sindano tupu, chupa ya dawa na pedi ya alkoholi. Huu ni mchanganyiko muhimu kwa kinga dithi ya magonjwa.

Hii ni chupa ndogo ya kioo ambayo imeshikiliwa na mkono uliovaa glavu za kijani kibichi, sindano iliyojaa kiyowevu cha manjano pia inaonekana karibu mandhari ni nyeupe.

Hili ni barabara kuu katika jiji ambapo kuna mafuriko barabarani mtu mmoja anasukuma mkokoteni gari la manjano linaonekana mbele.

Daktari wa meno amevaa nguo nyeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti, ametumia vifaa maalum kutibu kinywa cha mgonjwa. Kuna screen ya kompyuta na vifaa vingine vya kliniki karibu nao.

Mwanamke ameketi akiwa amepepa mtoto mdogo, mwanaume amevaa barakoa na ngao ya uso pamoja na fulana ya manjano akimwangalia mtoto anaonekana akiguza mkono wa mtoto. Watu wengine wamevaa fulana za manjano nyuma inaonekana kama ni tukio la matibabu au la jamii.

Mtu ambaye anapulizia dawa kwenye mimea amevalia suti nyeupe ya kujikinga na glavu za bluu kuna pia tanki la kupuliza lenye rangi ya chungwa ukingoni mwake.

Hili ni jengo ambalo limeporomoka. Kuna mawe na vifuzi vingi vilivyotawanyika. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia eneo hilo, baadhi yao wakipiga picha na simu zao.

Hili ni kundi la watu ambao wanasaidiana kuvuka mto wenye maji, mmoja amembeba mwenzake mgongoni. Mazingira yana mimea mingi, watu wengine wamesimama hapo juu wakitazama.

Ugonjwa huu ni hatari, daktari anatoa ushauri muhimu. Mgonjwa anaskiliza kwa makini.

Mtu akifukiza dawa za kuuwa wadudu, amevalia suti ya kujikinga na ametumia kifaa kinachotoa moshi mwingi, shughuli hii inafanyika nje karibu na wozio wa mmea.

Wazazi wanatazama mtoto wao mchanga, mtoto amevaa kofia nyekundu ya krismasi, familia ina furaha tele.

Watoto wanachota maji safi kutoka tanki la buluu. Tanki hilo limeandikwa, we drink clean water donated by Hope Care . Kuna mwanamke amesimama nyuma ya watoto hawa.

Hili ni duka linaloonyesha bidhaa mbali mbali. Lina rafu ambazo zimejaa chupa na makopo, kuna sanaa ndogo chini.

Haya ni makazi duni yaliyojengwa kando ya mto wenye maji machafu ya kahawia ambayo yanaonekana yamefurika. Baadhi ya nyumba zimebomoka na zingine zimeharibiwa vibaya zikionyesha hali ngumu ya maisha katika maeneo kama haya.

Kundi la watu wazima wakimzingira mtoto mdogo. Mtoto huyo ameketi kwenye paja la mwanamke na mtu mwengine anaonekana akimpatia sindano au chanjo. Watu wazima wote wamevaa barakoa. Mwanaume mmoja amevalia koti la bluu na shati jeupe.

Darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati , mwalimu anaonekana akisimama mbele ya darasa akiongea na wanafunzi baadhi ya wanafunzi wanaonekana wakiwa wameshikilia mabango, kuna bango mingi ukutani.

Chupa ndogo ya dawa ni bora kwa ajili ya kusimamishwa kwa sindano, Inaonekana kama chanjo au dawa inayohitaji maandalizi kabla ya kutumika,

Hii ni mkono ya mtu ambayo imeshika chupa mbili za dawa nyeupe. Chupa hizo zinafanana kwa ukubwa. Sehemu ya mwili wa mtu huyu inaonekana akiwa amevaa aproni nyeupe. Kuna kitu cha bluu kinachoonekana kwa umbali.

Wanaume wawili ambao wamevalia barakoa wakihamisha mitungi mikubwa ya okisijeni. Mmoja anashikilia nyingi huku mwengine akibeba.

Wauguzi wawili wa kike wakiwa wamevaa sare za hospitali, kofia na barakoa.

Daktari wa meno amevaa kofia ya buluu na barakoa akimwangalia mgonjwa, mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum amevaa miwani ya kinga, chombo cha meno kipo karibu.

Muuguzi mwamamke akiwa amevaalia sare ya steteskopu, anashughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha huwazi hospilitalini. Picha hii inaonyesha uangalifu na huduma ya kitaalamu inayotolewa kwa watoto wachanga.

Hili ni eneo la jengo lililoanguka au kupomoka. Kumejaa vifuzi vingi na mabaki ya ujenzi. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia eneo hilo, wengine wakipiga picha kwa simu zao. Maandhari inaonekana kuwa na mawingu.

Mganga wa jadi anakagua mjamzito aliyelala sakafuni. Mwanamke huyu amejifunika kwa kanga, amevalia shati la pink, wote wanaonekana mwakini katika utaratibu huu muhimu.

Hawa ni wanawake watatu, Mwanamke aliye mbele akiwa amevalia hijabu nyekundu na fulana ya kijani kibichi na kijivu. Ana tabasamu pana na akishikilia kitambaa cheupe chenye miraba miekundu.

Mwanaume anapokea sindano begani huku akiwa amevaa barakoa usoni na kofia anafunga macho yake akionyesha labda maumivu kidogo au hofu wakati wa kudungwa sindano inatolewa na mkono wa mtu mwingine.

Hii ni mizizi na mimea ya dawa. Zimepangwa juu ya meza. Kuna makopo ya plastiki karibu nazo, ikiashiria dawa asili katika maeneo ya asili.

Huyu ni daktari aliyevaa koti nyeupe na kurunzi kichwani, anashika kifaa kidogo cha mkono yote miwili akionekana kukichunguza. Watu wengine wako nyuma yake.

Mwanamke amevaa barakoa na nguo za kitamaduni akiosha mikono yake kwenye kituo cha maji. Chombo kingine cheusi cheupe nembo ya UNICEF.

Mwanamke ambaye anatoa ishara ya pongezi akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mwanamke mwingine anaonekana kuwa daktari wa meno, amisimama nyuma yake wote wawili wakitabasamu na wainekana mteja ameridhika na huduma aliyo pata.

Mtaalamu wa afya anamfanyia uchuguzi wa masiko mgonjwa, amevalia glofu akitumia vifaa maalumu kusafisha sikio mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amefunika kichwa kwa kitambaa.

Masanduku saba ya dawa au virutubisho. Kila sanduku lina jina tofauti kama vile Magnesium Max na StressCare Max, zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha bidhaa mbalimbali za afya.

Hawa ni wataalamu wa kiafya ya jamii ambao wamevalia aproni ya samawati, mama mmoja anaonekana mbele yao akiwazungumzia huku wote wakitabasamu kuashiria anawapa maelekezo.

Hii ni sanduku ya chanjo, kimeandikwa " Measles, Mumps na Rubella Vaccine " na jina la randi linaonekana wazi. Pia kuna habari kuhusu utengenezaji. Kisanduku ni cheupe na kina rangi ya waridi na bluu.

Hawa ni watu wanne. Wanawake wawili wanne wamevalia fulana za njano. Watu wamesimama karibu na pipa la maji. Ikionyesha usafi wa maji au uhifadhi wa mazingira.

Huyo ni mtaalamu wa kiafya, ambaye amevaa barakoa na kofia kichwani ya samawati. Pia amevalia koti cheupe ikiashiria utaalamu kubwa katika kazi yake. Amemakinika kufanya kazi.

Watu wawili waliovaa suti za kujikinga, mmoja ananyunyiza dawa huku mwingine akisafisha meza kwa kitambaa.

Watu kadhaa ambao wanashirikiana. Mwanamke amevaa kofia ya buluu na ameshika mkono wa mtoto kuna mwanamke mwengine ameshikilia mtoto mdogo. Mwingine amevalia fulana za njano inaonekana kama tukio la afya au jamii.

Mkono ya mtu ikishika chupa ya dawa na karatasi ya maelezo mtu huyu ameketi na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda hospitalini au nyumbani hii inaweza kuwakilisha matibabu au usambazaji wa dawa.

Mtaalamu wa tiba ya viungo, akiwa amejikita kumfanyia mgonjwa mazoezi ya mguu. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa na blanketi lenye miraba, Mtaalamu anafanya kazi kwa uangalifu kuashiria matibabu au ukarabati.

Mwanamke mmoja anamsaidia mwingine kufanya mazoezi ya mikono, ameshika mikono ya yule akimsaidia wakitumia vifaa vyenye umbo la wote.

Chupa ndogo na sindano zote zinaonekana kuwa za matibabu, ina lebo yenye neno linaonekana sawasawa.